Kibanda cha shanga kinachouza mikufu ,erini na mikanda zimepangwa kwa kufutia na zina bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa mikono.

Duka lililoandiko kwa rangi nyeupe Mpesa. Milango imepakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna mitungi na ndoo iliyo kwenye milango.

Duka linalo onekana kuwa linauza bidhaa tofauti tofauti ndani yake. Kuna kiti ambacho kimewekwa kando ya mlango, mlango huo una michoro iliyoandikwa MPESA ambayo imeandikwa kwenye mlango yote miwili.

Wazee wawili wameketi kwenye kiti kand ya duka ambalo ukuta wake umeandikwa MPESA kwa rangi ya kijani kibichi, kando ya maandishi hayo kuna maandishi mengine yaliyoandikwa Airtel money yalioandikwa kwenye rangi nyeupe na nyekundu.

Duka ambalo linaonekana kuwa linauza bidhaa mbalimbali. Kuna kalatasi silizo mbele ya duka lile silizoandikwa turskeys .Kuna bidhaa nyingi kama vile bibi, soda, keki na bidhaa zingine mbalimbali.

Viatu vilivyopangwa kwenye kibanda kimoja ambavyo vinaonekana ni vya aina tofauti tofauti na zenye rangi tofauti tofauti. Kando yake kuna mama mmoja anaonekana kuwa kwenye shughuli ya kuuza nguo ambazo ameziweka kwenye gunia huku akiwa ameketi.

Sehemu ya buchari ambapo nyama zimepangwa ndani ya frigi la kioo, pia kuna vipande vya nyama vikiwa vimehifadhiwa kwa kunyongwa juu wanaume wawili wanaonekana wakihudumu ndani ya buchari hii wakiwa wamevaa mavazi meupe ya kazi, mazingira yanaonyesha sehemu ya biashara ya kuuza nyama kwa wateja.